Wanafunzi wenye umri mkubwa wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wakifwatilia kwa umakini maelekezo na mafundisho mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao. Ndani ya shule inayotoa mafunzo ya elimu kwa watu wazima.

Wanafunzi wenye umri mkubwa, wanaosoma katika shule inayotoa elimu ya watu wazima, wakiwa ndani ya darasa, huku wakifuatilia maelekezo na mafundisho kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wanaosoma elimu ya watu wazima wakiwa wamevalia mavazi ya kimasai, huku wakifatilia kwa makini maelekezo kutoka kwa mwalimu wao yanayohusu ushonaji wa nguo.

Sehemu ya duka, panapouzwa bidhaa ya vitabu, ikiwa imewekewa makabati ya wazi yaliyosheheni kwa ndani yake bidhaa hizo, huku mteja akiendelea kuchagua kwa ajili ya kununua.

Sehemu ya nje katika shule ya awali na ya kulelea watoto wadogo, ikiwa imenakshiwa kwa nyasi nzuri. Huku imepambwa kwa vitu vyenye rangi mbalimbali pamoja na machuma yanayotumika kwa ajili ya kubembea wanafunzi.

Sehemu ya chumba cha darasa ikiwa imewekewa ubao wa kufundishia, huku mwalimu wa shule ya msingi akiendelea kuwapatia mafundisho na maelekezo mbalimbali wanafunzi walioketi katika viti na meza zao.

Sehemu ya darasa katika shule ya msingi, ikiwa imeekewa makabati ya wazi ambayo ndani yake kumepangwa mafaili mbalimbali ya wanafunzi na pembeni kuna kiti kinachotumika kwa ajili ya kukalia.

Eneo la nje katika shule ya msingi likiwa limewekewa miti iliyotengenezwa vizuri pamoja na nyasi ambazo zimekauka kauka, huku mbele yake kuna majengo ya madarasa ambayo yamefungwa, hali inayoonyesha kutokuwepo kwa wanafunzi.

Eneo la nje katika shule ya msingi likiwa limepambwa vizuri kwa barabara yenye vigae pamoja na bustani, na mbele yake Kuna majengo ya ghorofa yenye vyumba vya madarasa.

Sehemu ya chumba kinachotumika kuhifadhia vitabu pamoja na kusomea, ikiwa imewekewa mashelfu ya wazi, huku yamepangiliwa vitabu vya aina mbali mbali na Wanafunzi wa sekondari wakiendelea kuangalia na kuchukua vitabu hivyo, kwa ajili ya kujisomea.

Sehemu ya chumba cha ofisi katika shule ya sekondari, ikiwa imewekewa meza huku juu yake kuna madaftari na mwalimu akiendelea kusahihisha.

Sehemu ya nje katika shule ya sekondari, ikiwa kwenye hali ya uchafu, huku pembeni yake kuna madarasa yaliyojengwa vizuri na kuwekewa madirisha.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika makundimakundi, huku wakifuatilia maelekezo kutoka kwa mwalimu wao ndani ya chumba kilichowekewa mashelfu, ambayo yamepangwa vitabu vya aina mbalimbali.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi ndani ya chumba cha darasa huku wakiendelea kufwatilia kwa makini majifunzo na maelekezo mbalimbali wanayopatiwa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa katika chumba cha darasa, huku wakiendelea kufuatilia majifunzo na maelekezo mbalimbali, wanayotoa kutoka kwa mwalimu wao ambae yuko mbele ya darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba cha kulala, huku wengine wamejilaza katika vitandana mwingine akipanga nguo katika makabati ya yaliyowekwa ukutani.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya darasa, huku wakifatilia kwa makini maelekezo, mbalimbali wanayopewa kutoka kwa mwalimu wao, aliyesimama mbele ya darasa hilo.

Wanafunzi wa chuo wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichowekewa kompyuta za kujifunzia, huku wakipata maelekezo na mafundisho kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, ambapo wameketi katika viti vyao pamoja na meza, wakiendelea kufuatilia maelekezo na mafunzo mbalimbali kutoka kwa mwalimu aliyepo mbele ya darasa.

Sehemu ya karakana, ikiwa imewekewa magari na vifaa maalumu vya matengenezo, huku wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiendelea na majifunzo kwa vitendo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wamevalia mavazi ya kujifunzia wakiendelea kupata maelekezo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa wamevalia mavazi maalumu, huku wakiendelea na mafunzo yao kwa kutumia kifaa ambacho kinatumia umeme, ndani ya chumba kilichofungwa mashine za kujifunzia.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichowekewa komputa, huku wakiendelea kufanya mitihani yao chini ya usimamizi kutoka kwa mwalimu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichofungwa kompyuta za kujifunzia huku wamevalia mavazi maalum wakifuatiliwa kwa makini na mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, kilichowekewa vifaa maalumu, huku wakiendelea kutengenezea kifaa cha simu, kwa kufuata maelekezo waliyopewa kutoka kwa mwalimu wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa, huku wameketi katika viti na meza zao, wakifuatilia maelekezo na mafundisho mbalimbali kutoka kwa mkufunzi wao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi, wakiwa ndani ya chumba cha darasa kilichowekewa kompyuta za kujifunzia, huku wakiwa wamevalia mavazi maalumu na wengine hawajavalia mavazi hayo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa kilicho fungwa mitambo kwaajili ya kujifunzia huku wakifatilia kwa makini maelekezo kutoka kwa mwalimu wao.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi, akiwa ndani ya gari huku amevalia vazi maalumu, kwa ajili ya ufundi akitengeneza na kukagua gari, ambalo analifanyia mazoezi.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa katika chumba cha darasa kilichowekewa kompyuta za kujifunzia, huku wakiendelea kupata maelekezo mbalimbali kutoka kwa mwalimu wao aliyevalia koti la kijani.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi wakiwa ndani ya chumba cha darasa, wakiendelea kujifunza namna ya kutengeneza samani za aina mbalimbali zinazotumika majumbani pamoja na maofisini, huku wakifuata maelekezo kutoka kwa mkufunzi wao.